Ofisi hii ina watu wengi , wafanyikazi wanahudumia wateja watu wote wamevaa barakoa, mwanaume mmoja amesimama karibu na mwanamke , mwanamke huyo ameketi kwenye kiti wote wanazungumza.

Wanaume kadhaa wamejipanga, wamevaa nguo za kijani na nyeupe, wameshikilia vyombo vya muziki, majembe na bendera, baadhi yao wanafurahi wakitabasamu kwa msisimko.

Mwanamke na mwanaume wamesimama wakiheshimiana ,Mwanamke amevalia vazi refu jeusi .Anampa mwanaume jalada jekundu .Mwanaume amevalia suti nyeusi akiwa na tai ya manjano.

Meza ndefu imejaa karatasi. Mwanamke mmoja ameketi nyuma ya meza amevalia shati jeupe na miwani mbele yake kuna wanawake wengine wawili, mmoja amevaa hijabu ya samawati.

Kuna watu wawili wamesimama mbele ya umati wa watu kwenye jukwaa la nje, mwanamke amevaa joho refu la rangi nyeusi na nyekundu na nguo za kijani akiwa na kola nyeupe. Mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi shati jeupe na tai ya manjano.

Mwanamke na mwanaume wamevaa barakoa, mwanaume amevaa koti jeupe, mwanamke amevaa koti la rangi ya fedha wanakagua stakabadhi. Mwanaume ameshika stempu. Wamekaa kwenye meza ndefu.

Wanaume na wanawake watatu wameketi kwenye viti vya mbao, kila mtu amevalia mavazi rasmi. Mwanamke, aliye uoande wa kushoto anapiga makofi. Wawili wengine, wameketi kwa utulivu.

Uwanja mkubwa wa riadha umejaa watu wengi walioketi kwenye viti vya hadhira. Kuna pia watu wengi uwanjani, wengine wanakimbia, wengine wamesimama kando. Kuna mistari mingi ya rangi nyeupe yenye namba kwenye nyasi.

Mwanamke ameketi kwenye meza ndefu. Anaonekana kuvalia nguo rasmi. Mwanamke huyo mbele, amevaa suti ya samawati. Anazungumza kwa kuitumia mikono yake.

Mwanamme ameketi akisaini nyaraka mwingine amesimama mbele yake akiwa amevalia wigi jeupe na vazi jeusi. Bendera ndogo za Kenya zimewekwa mezani.

Vibali viwili vya kusafiria. Kimoja kina jalada la samawati iliyokoza. Kingine kina rangi ya samawati angavu. Kote kuna nembo ya kitaifa na maneno. Nambari za siri zimefichwa na vitone vidogo vya rangi ya waridi. Katika pasipoti ya samawati, kuna pia maandishi.

Makundi ya vijana yanakimbia kwenye barabara wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe . Wengi wao wamevaa jezi za soka zenye rangi sawa, wengine wamebeba bendera za rangi ya kijani.

Ninawaona wafanyakazi wa Huduma Kenya. Wamevalia sare nyeupe na mistari nyekundu na nyeusi. Wamekaa nyuma ya meza zao za kazi zenye kompyuta. Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wamesimama na wanakabiliana huku wakiongea.

Jengo la huduma lina madawati na kompyuta. Watu achache wameketi mbele ya kompyuta, wakihdumiwa. Wengine wameketi kwenye viti vya chuma wakisubiri. Mbele yao, kuna mabango kadhaa ya huduma tofauti za serikali.

Wachezaji wa soka wawili wamevalia jezi za kijani ,jezi nyingine ina rangi ya machungwa ya njano. Wachezaji wote wanakimbia kwenye uwanja wa kijani. Nje ya uwanja kuna mashabiki wengi.

Eneo la ujenzi, linaonyesha shimo kubwa lililochimbwa, lenye matope na mawe. Kuna lori la kuchimba liko kando. Majengo yanaonekana mbali, huku bomba la zege likiwa limetupwa ndani ya shimo.

Kundi la watu sita, wanaume wanne na wanawake wawili wamesimama mbele ya jengo la kifahari, mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya samawati amesimama mbele ya meza yenye bango.

Umati wa watu umejikusanya chini ya hema kubwa, wengine wameketi kwenye viti wakishugulikiwa na wahudumu waliovalia barakoa huku wengine wamesimama wakiwa wanasubiri.

Hapa tunakiona kikapu cha nguo, kina rangi ya kijivu, kina matundu madogo madogo mengi, matundu haya huruhusu hewa kupita, pia kuna vipini viwili, hivi vinaweza kumsaiida mtumiaji kuibeba.

Nyundo ya hakimu imewekwa karibu na vitabu. Juu ya picha, kuna maandishi ya kiingereza na ishara ya watu watatu wakipatanishwa. Nyuma, kuna rangi ya manjano na nyeusi.

Kikundi cha wanaume wamekusanyika na kushika bendera ya kenya wote wanaonekana wakiinua mikono yao juu na kushangilia kwa furaha wengine wameshikilia maua. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye picha ya mwanaume.

Watumishi wa posta wamepanga pikipiki zao mbele ya jengo ya ofisi ya pasta ya Nairobi , mmoja wao amevaa kofia ngumu ya rangi ya njano akiwa juu ya pikipiki yake wengine wanasubiri au wanafanya kazi zao.

Watu wengi wa timu ya soka wamevalia jezi za manjano wamekaa kwenye sehemu maalum ya kuketi, kwenye jezi kuna maandishi, mele ya picha kuna mwanaume mmoja aliyevalia kofia nyeusi na ameinua mikono yake yote miwili.

Mwanaume aliyevalia shati jeupe ameketi mbele ya kompyuta anaweka kidole chake kwenye kifaa maalum ,mtu mwingine aliyevalia suti ya buluu anatazama kwa makini nyuma yao kuna kundi la wanaume wengine wamesimama wakiwa wamevalia nguo rasmi.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu huku wakishikana mikono mwanamke amevaa nguo ya rangi mchanganyiko na anatabasamu kwa furaha mwanaume amevaa jaketi jekundu naye anacheka kwa upana.

Jengo la kisheria, linaonekana, likiwa na rangi ya kijani na manjano. Kundi la watu limekusanyika mbele ya jengo hili. Watu wengi, wamevalia sare za rangi ya kijani, nyeupe na njano.

Watu kadhaa wako ndani ya ofisi kubwa yenye vifaa vingi. Kuna wafanyakazi wawili wanawake, ambao wemeketi kwenye meza ndefu iliyogawanywa kwa kioo. Mmoja amevalia shati jeupe na anajificha nyuma ya kioo hicho.

Wanaume wengi wamevalia suti na kusimama nje. Baadhi yao wamvaa suti nyeusi na wengine wamevaa suti za rangi tofauti. Wawili kati yao, mmoja amevalia suti nyeusi na tai nyekundu na mwengine amevaa suti nyeusi na tai ya samawati. Wametoana mikono kwa furaha.

Wanaume wachezaji wenye mpira wa vikapu, wawili kati yao wanagombea mpira wa rangi ya chungwa katikati. Mmoja wao, amevalia sare ya bluu, yenye nambari tano na mwingine amevalia sare ya kijivu. Mmoja amevaa kifaa kwenye goti lake.

Wanawake wawili, wako ndani ya ofisi. Mmoja ameketi kwenye kiti chekundu akitazama mbele. Nywele zake ndefu zimenyooka. Zimetengenezwa kwa mtindo wa rasta.

Wanaume wengi labda wanaocheza mpira wa miguu wanakimbia kwenye uwanja wenye nyasi . Wote wamevaa sare nyekundu zenye mikono mirefu na kifupi jekundu . Baadhi ya sare zao zilizoandikwa KDF Kwa herufi, nyeupe .

Bomba kubwa la saruji linaenea katika pande mbili za mto. Maji yanaonekana yakipita chini ya bomba. Upande wa kushoto kuna vichaka vingi vya kijani. Kuna uzio wa chuma nyuma ya bomba.

Umati wa watu wengi wao vijana wamejaa kwenye sehemu ya kuketi, kila mtu amevalia jersey ya samawati na wanashangilia kwa nguvu, wengine wameinua mikono yao juu.

Mwanamke amevaa joho ya rangi ya kahawia na nyekundu, amesimama kwenye jukwaa yenye nembo ya serikali na maandishi, ameshikilia kitabu cheusi kwa mkono wake wa kushoto kuna mwanaume mmoja na wanawake wawili waliovalia koti nyeusi.

Mwanaume mmoja amevaa suti ya samawati. Anacheka na ameshika makrofoni. Amesimama nyuma ya jukwaa la kioo. Bango la rangi ya kijani na nyeupe linaonekana nyuma yake.

Rundo la vitambulisho vya Kenya limewekwa juu ya meza. Kila rundo limefungwa kwa kamba, vitambulisho vya Kenya ina picha ndogo na maandishi vimetawanyika.

Ndani ya ofisi ya Huduma Kenya, kuna wanawake wanne na mwanamme mmoja, wote wamevaa sare za kazi ,rangi nyeupe na nyekundu. Mmoja wao anatumia kompyuta ndogo na mwingine anatumia kompyuta ya meza.

Tunawaona wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia sare za blu zilizotengenezwa na umbo ambapo limeandikwa Bandari FC wamesimama pamoja na wanaonekana wakiwa na furaha wanampongeza mwenzao.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wameketi kwenye kaunta, wakiangalia kompyuta zao wote wawili wamevaa sare nyeupe na wanatabasamu wameketi nyuma ya meza ndefu inayofanana na kaunta.

Mashabiki wanashangilia uwanjani wengine wamebeba tarumbeta wengine wana mikono hewani wanafurahi sana, wakitabasamu kwa msisimuko wamevalia jezi zenye rangi mbalimbali.

Mbele kuna mtu mmoja ambaye amevalia koti nyeusi na kofia nyeusi. Anakabiliwa na dirisha la kioo lenye nembo ya mwanaume aliyevalia suti nyeupe ndani yake. Kwenye sehemu ya juu ya kioo kuna maandishi.

Wachezaji watano wa mpira wa kikapu wamepiga picha moja. Wote wanacheka na wanaonekana wenye furaha wakiwa wamevalia jezi za timu yao. Mmoja kati yao ameshikilia mipira.

Watu wengi wako katika umati wakishangilia. Mwanamke mmoja amevaa fulana yenye rangi ya bendera ya kenya amevaa miwani ya jua na nywele zake zimetengenezwa. Ameinua kipande cha karatasi cha rangi ya njano na amefunga bendera ya kenya mgongoni.

Umati wa watu unaonekana katika mkutano mkubwa. Watu wengi wanashikilia mabango yenye maandishi kazi iendelee. Baadhi ya mabango hayo yana rangi ya samawati na nyekundu.

Mwalimu amesimama mbele ya kikundi cha watu. Akitoa mafunzo. Watu hao, wameketi kwenye viti, wakisikiliza na kuandika. Mwalimu amevaa shati la rangi ya mchanga na suruali nyeusi.

Makundi ya wanaume wanatembea barabarani wakiwa wamebeba bango kubwa. Bango hilolina maandishi. Maandishi hayo yanataja usuluhishi ulioambatana na mahakama pamja na mbinu mbadala ya kutatua migogoro.

Wanaume wawili wamekaa mbele ya komputa wote wamevaa suti wakiangalia skrini zao meza yao ina bendera ndogo za kenya kuna bendera kubwa zimefungwa chini ya meza.

Wanaume wengi na wanawake wachache wamevalia mavazi rasmi, wote wamepangwa kwa mstari kwenye jukwaa kubwa, wanaonekana wakitembea kuelekea mahali maalum mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi anatembea mbele.

Tunawaona wafanyikazi wanne, wote wanaketi kwenye madawati, wote wanafanya kazi za kompyuta, wote wamevalia sare zinazofanana, sare zao zina rangi nyeupe na neusi, wote wamevalia barakoa.

Mwanamke amesimama nyuma ya meza yenye nembo akitoa hutuba mwanamke amevalia vazi ya rangi ya nyekundu na nyeusi na kola nyeupe ameshikilia kitabu kikubwa cheusi ambacho kimeandikwa bibilia.

Watu wanne wanakaa mbele ya meza ndefu wote wanaonekana wamevalia mavazi rasmi wawili kati yao wanashika kalamu wa kisaini vitabu vilivyo wazi. Mwanamke mmoja anafaa sana akimshauri mwanaume aliye karibu.

Tanki kubwa jeusi la maji limewekwa juu ya muundo wa juma, chini la muundo huo kuna jukwaa la saruji, tanki linaonekana kuwa limefungwa na bomba refu, ngazi ndogo imefungwa kwenye mkundo huo.

Watu watatu wanatabasamu, wote wamevaa nguo za rangi nyekundu na nyeusi, wawili kati yao wamevaa shati ya nembo, mwanaume katikati amepakwa rangi za bendera ya Kenya usoni.

Kundi ya wanasheria wamesimama nje. Wengine wamevalia majoho meusi na mashati meupe. Wengine wameshikilia mabango, mabango hayo Yana maandishi makubwa.

Hii ni timu ya mpira wa kikapu, washindi hawa wameshinda kombe kubwa, kombe lina rangi ya dhahabu, wote wanalishikilia kwa furaha, wote wamevaa sare za bulu na nyeupe, watu wote wamefurahi sana.

Vijana wawili wanasimama mbele huku umati mkubwa wa watu ukiwa nyuma yao. Wamevalia mavazi ya kawaida na kofia mbalimbali. Mwanamume aliye upande wa kulia amevaa shati lenye rangi nyingi.

Uwanja mkubwa umejaa mashabiki. Mashabiki wote wamesimama na kukaa kwenye viti vyao, wanashangilia. Watu wengine wanatembea kwenye uwanja. Kuna gunzo ndefu zenye taa.

Kuna mchezo wa soka unaondelea kwenye uwanja wenye nyasi. Wachezaji wawili wamekimbia kuelekea kwenye mpira ulioko karibu na kona ya uwanja. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya manjano na kijani huku ameinua mguu wake wa kulia kana kwamba anataka kuupiga mpira.

Watu wanne wamesimama karibu na meza. Mmoja wao aliyevalia suti nyeusi anazungumza na mwanamke. Mwanaume mwingine aliyevaa shati jeupe anacheka kwa furaha.

Kijana mmoja amevaa fulana nyekundu na miwani ya jua. Kijana huyu anajipiga picha. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu. Watu hawa wamekusanyika mahali pamoja.

Katika ofisi ya Huduma, kuna mwanaume anatoa huduma kwa mwanamke. Mwanamke huyu amekaa mbele yake akimsikiliza. Mwanamke amevalia kofia, skafu na nguo ya kijani ya kivita.

Timu ya wachezaji wengi wenye raga wa Kenya wanasimama pamoja. Wanaonekana wakisherehekea ushindi mkubwa. Wachezaji wawili wa kwanza wanainua kikombe cha mchezo.

Mahali hapa panaonekana kwa ofisi ya serikali. Watu wengi wamekaa kwenye viti wakingoja kuhudumiwa. Watu wengine wamesimama mbele ya kaunta wakiongea na wafanyakazi walio ndani.

Ofisi inaonekana na wafanyakazi watatu. Watu wote wameketi kwenye meza ndefu, kila mfanyikazi ana kompyuta mbele yake. Mmoja wa wafanyakazi mwanamume mweusi anazungumza na mwanamke aliyeketi mbele yake.

Tunamwona mwana siasa amesimama mbele ya umati, amesimama kwenye jukwaa ndogo, ameshika microphone mbili, anazungumza kwa ishara, yeye na watu walio nyuma yake wamevaa suti.

Hii ni risiti ya pasipoti iliyochapishwa kutoka kwa serikali. Risiti hio imeandikwa jina, inaonyesha miadi ya kuchukua pasipoti tarehe 25, Oktoba. saa nne asubuhi.

Wanaume watano wameketi ndani ya ofisi wkaiongea kwa umakini, mmoja wao amevalia koti la rangi ya kahawa akiwa anazungumza na wenzake huku akishika karatasi , wengine wanamuangalia Kwa makini.

Wanawake na wanaume wanakutana ndani ya chumba, wote wanatabasamu mwanaume anavalia shati jeupe lenye madoa meusi na anapeana mkono wake kwa mwanamke aliyevaa vazi la samawati lenye maua meupe.

Wachezaji wa timu mbili za soka wakiwania mpira uwanjani. Mmoja amevalia jezi nyekundu akijaribu kuudhibiti huku wengine wanne wakijaribu kumzuia. Watazamaji wengi wamejaa jukwaani wakiangalia mchezo.

Kuna umati mkubwa wa watu, watu wote wametazamana baadhi a watu wanaonekana wameshika mabango, bango moja linanembo ya klabu ya soka watu wengine wamevalia fulana zenye rangi angavu.

Hapa kuna wanaume wanne wamesimama nje. Mwanamme mmoja amevalia suti ya bluu na anapeana mkono na mwanamume mwingine ambaye amevaa suti nyeusi na tai yenye mikato meupe. Kati yao kuna wanaume wawili, wamevaa mavazi mekundu na meupe ya kitamaduni na kofia zenye manyoya meupe

Katika eneo hili kuna jengo la kifahari na la kihistoria. Jengo hili Lina nguzo ndefu na madirisha mengi, linaonekana kama mahakama kuu. Rangi la jengo hili ni kahawia hafifu.

Katika hafla rasmi, mwanamke aliyevaa vazi la jaji ana msimamia mwanaume aliyeshikilia kitabu cha biblia. Wanaonekana wamesimama jukwaani mbele ya umati mkubwa wa watu. Mwanamke mwingine yuko kando akiangalia kwa makini.

Mwanaume anatoa hotuba. Amesimama mbele ya jukwaa. Ameshika kitabu kikubwa cha rangi ya kahawia. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu. Mwanamke amesimama karibu naye.

Watu watatu wamevaa nguo nyeupe na nyeusi, wamekaa kwenye meza ya mbao, mwanamke na mwanaume mmoja wanatumia kompyuta ndogo huku mwingine akishughulikia stakabadhi kuna vitu vingi vya samawati vilivyopangwa mbele ya meza.

Hapa tunamwona mwanaume mmoja ambaye amevalia suti nyeusi ana tai ya manjano . Mwanaume huyu ameshika kitabu kikubwa mikononi anaongea kwa ishara . Macho yake yanaonekana kuwa ya muhimu.